Hu ni picha ambayo imechorwa ya kwamba inasema tunaweza fanya mazingira yetu iwe bora, kwa vile tusipoangalia mazingira wetu, hali itakuwa mbaya. Hapo ndio imebidi tutie bidii.

Wenzetu walemavu wamejianda wakafika uwanjani na hapa naona wanafanya mazoezi. Mmoja wao naona amevaa jezi nyekundu na yule mwingine amevaa jezi nyingine ili iwatofautishe zile timu mbili.

Huu ni kitabu ya kingereza darasa la nne ama tano. Naona kuna hiyo ukurasa imefunguliwa, kuna baba, mama, na watoto wakiwa wanakula chakula cha jioni

Hii ni kampuni ndogo ambaye imesajiliwa na mtu binafsi .Ambaye inangalinga mambo ya usafi katika nyumba za majirani ,mashule na hospitalini huyu ndo wanazihusika kubeba hizo taka na kueka mahali itahadhiri mwenyeji wale wanaishi sehemu hiyo.

Huu ni nyumba wa ghorofa imejengwa naona kuna mahali pa kupandia ambaye ni stairs naona zimetengenezwa vizuri ndio mpandaji akiwa anaweza shika kando kando ya hizo chuma ili apande vizuri

Huu ni karatasi ambao unajulikana kama Manila paper ambaye inatumika katika shuleni yetu, watoto wanaandikiwa ama wanachorewa picha wakiwekewa kwa ukuta ili wajue hali ya kusoma na kujua hio picha ya hio kitu.

Darasa letu ya watoto wa shule. Watoto kidogo wametoka kujivinjari nje ili wapate kitoweo ya leo. Naona darasa hakuna watu ni vitabu tu zimewachwa juu ya meza.

Ndio hawa wakimbiaji wenzetu wa Kenya wakiwa wamefaulu, ni kama walipata nambari ya kwanza, ya pili na ya tatu. Wakenya wako wazuri kwa kukimbia. Naona wamefaulu, tunawapongeza mkono.

Hapo naona kuna ubao umetengenezwa hapo wakiwa wameandika vile tungelinda mazingira yetu na vile mazingira ndio kila kitu ambaye inalinda kila kitu. Mazingira ni mazingira bora, bila mazingira bora hakuna kitu inaeza tendeka.

Hii ni Longhorn Publishers ambaye wameandika hii kitabu ambaye naona ni darasa la saba. Ina mambo mengi ya kujifunza. Naona imeandikwa computer science itawasaidia watoto sana katika kuandika tarakalishi zao.

Inaonekana hapa ni darasa la watoto mahali ambapo mwalimu anafundisha matoto mdogo Kwa manilla paper ama karatasi zile ngumu naona zimeandikwa a, ba na hizo herufi huwa zinasaidia watoto ili wajue kusoma.

Hii ni timu ya tusker breweries ni kama wamefaulu na timu imepewa cheki ya laki kadhaa na tusker breweries . Enyewe ni kampuni ambayo inatengenezanga pombe nchini Kenya.

Hapo ni mahala ambapo watu wakienda wanajifunza mambo ya kompyuta yani kuna class zinaendeleanga hapo. Hapo ndo wameenda wametoka nje kujitafutia kitu ya kukula ili warudi waendelee na darasa lao.

Hapa dada yetu amekosa miguu yote mbili, ni kama alipata ajali ama ilikatwa kwa shida ya ugonjwa hapo amewekew miguu za kisasa zile za chuma, tunaambie yeye pole, hapo amekalia ametulia na amefurahia.

Hii ni kitabu naona imeandikwa Junior English ni kitabu ya kiingereza ambayo imesaidia junior saa ile ambao wanasomea kitado cha pili ni kitabu muhimu inayoanza ile utaratibu kusoma saile mwanafunzi.

Huu ni karatasi , ambaye imeandikw a na walimu naona ni mtihani wa kidato fulani ,enyewe hii ni mtihani wa CRE yaani Christian Religious Education .

Huu ni kitabu wa darasa la mbili ambaye mingi huwa iko na kurasa nyingi zinaongeza kuhusu utaratibu ama mambo ya mazingira, tabia ya watoto katika shuleni ama nyumbani yao. Enyewe ni kitabu inasaidia ina bora zaidi.

Hapo naona kuna ukuta kumewekwa brush kidogo ya kupanguza. Ni kama hapo karibu yake kuna ubao ama mahala pa kuandikiwa ili watoto wafunzwe.

Huu ni kitambara aina ya leso ambaye imebandikwa ukutani. Naonekana huyu mfanyabiashara ameziweka hapa ili ajitafutie soko ili kitambara yake iende mbele.

Naona hapa kuna ubao umeandikwa swali na hiyo jibu inatakikana wale wafuasi wa hii kanisa ama wenyeji wanaofika hapo wajibu. Naona pasta alirauka akaandika hiyo swali akaziachia wenzetu wajibu.

Hapo kuna seminar fulani inaendelea, naona mwenye kiti ndio huyo amesimama hapa akiwa anaongea, mjadala wa leo ni hivi na hivi akiwa amesimama, hapo mbele yake naona mwenzetu ni vile haonekani kuna seminar fulani inaendelea.

Huu ni uwanja ndogo ambaye imetegenezwa ili walemavu wafanye zoezi. Na hapo ndo naona mwezetu yuko mbioni ili afike mapema ama awaiwai akue mtu ya kwaza.

Huo ni nyumba ndogo ambaye imetengwa kando ndani ya ploti .Hapo ndo watoto wakitoka shule ndo wanafanya zoezi yao na kusoma vitabu zao.

Huu ni sonko timu ,inaonekana leo bosi wetu akanza kuwaita wenzao wafanyikazi wake hapo ikiwa wanajadiliana ni kama wanataka kufanya usaidizi ya dharura kwa wale wanaohitaji.

Huu ni kitabu ya watoto wa shule ni kama kidato cha kwanza ama cha pili hii naona imeandikwa play learn and grow together nikama wanafunzi wanafundishwa vile wanavyosaidiana na wanavyocheza pamoja ya busara.

Huu ni varanda wa mjengo ambayo inaonekana inakaa hapa kuna shule na hapaonekani watu ni kama wako likizoni.

Hapa naona kuna watu wamejitokeza wakiwa wamevaa nguo aina moja yenye rangi nyekundu, na hapa naona kuna baiskeli ndogondogo na wale walemavu wamekalia, ni kama siku ya sherehe ya kusaidia wale walemavu ambao walipewa hizo baiskeli ili wajisaidie, vile hawawezi wakatembea.

Hapo ni maktaba ambaye watoto wakifika shuleni ama wakiwa mtaani wakiboeka ama wanaenda kufika huko ili wasome vitabu. Naona kuna vitabu nyingi zimepangwa hapo.

Hapo naona kuna mpira wa mguu unaendelea wakiwa walemavu, wakiwa wanacheza mpira kulemewa sio mwisho wa maisha. Hapo wa maana wamejianda katika jezi aina flani, na wako uwanjani wakiwa wanacheza.

Mama wetu walemavu wamejitokeza na baiskeli yao wakiwa uwanjani. Naona wamevaa t-shirt redi ama nyekundu wakiwa wanataka kuanza zoezi kwa vile ulemavu sio mwisho wa maisha.

Huu ni alama ambaye unaelekeza watu ile mlango ndio ufaa kuingilia. Naona imechorwa kwa rangi ya manjano. Hiyo ndio upande wa kuingilia, ambaye wale wageni hawajui.

Huu ni uwanja ndogo wa shule ambae inamilikiwa na binafsi ambayo imetengwa wakati watoto wanafanya PE yaani physical exercise ndio wajivinjari kidogo ndio wavute mahewa

Hapo wale wanakimbia ni kama nchi yetu ama hawa wanaume fulani ni kama wamefaulu. Moja ni kama amekuwa namba ya kwanza, mwingine ya pili, ni kama wamefurahia na wameinua mkono juu hivi.

Hapo ni mlango wa chuo fulani ambao naona umeandikwa welcome inamaanisha karibuni. Na hapo kuna masharti inatakikana utimize. Hapo una enjoy ama unakaa unasoma kwa adabu, heshima, desturi njema inahitajika.

huyo ni mchezaji wetu ambaye amejitokeza uwanjani amesema ulemavu si mwisho wa maisha na kujikakamua ili afanye zoezi yake

Ni ubao ambayo imeandikwa ambayo inasaidia watoto wakiwa wamefika shuleni, ili wakue na tabia nzuri, waelewane wakiwa darasani, na wakue na tabia njema, yenyewe hii board iliwekwa hapa karibu ama kwa ukuta badala iwe moja.

Hapo inaonyesha mazingira poa, kuna ghorofa imejengwa, hapo nje imewekwa flower , hapa ni kama ni mahali ya kujivinjari na hoteli, kuna mahali pa kulala.

Huu ni darasa la watoto ambaye wanaisomea. Ni kama imefika wakati wakuenda nyumbani. Naona madawati ziko nyingi na zimepangwa kwa mstari sambamba.

Hapo ni wale wameenda kukimbia Ughaibuni. Hapo naona mwenzetu ambaye amevaa ile vest ama T-shirt ya nyekundu imeandikwa Kenya. Ni mmoja wao walioshinda kwa vile wakenya wako hatarini kukimbia.

Huu ni umbao ama karatasi imeandikwa majina ama utaratibu wangefanya hiyo team ambayo inaendeleza hiyo mambo. Naona imeandikwa kwa utaratibu vile hali inaendelea enyewe ili kazi ifanyike vizuri.

Huu ni shule wa mzingi, ambaye naona hapo kwa ukuta imechorwa samaki na vitu zingine , ambaye inawasaidia watoto kusoma ama wanaofundishwa katika darasa lao.

hapo kuna ndume wawili wanakimbia mmoja ni kocha wake ambaye anamsaidia na mwingine ni mkimbiaji ambaye anafanya hii zoezi ili aende mashindano ya ughaibuni